Hii ni chupa yenye dawa ya polio, chupa hili Lina dawa linalozuia au kutibu ugonjwa ya polio, dawa hii ilitengenezwa katika mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu kwa hivyo linafanya kazi hadi.

Huyu ni daktari na mteja mmoja, mteja huyu ameshikilia mtoto, daktari huyu anakaa kuwa na kifaa ambayo inataka kuifunika mtoto huyu, hii ni kwa ajili ya huenda hataki mtoto huyu kuangalia operesheni anayeenda kufanya.

Hizi ni dawa zinazotumika kwa minajili ya kutibu au kuzuia ugonjwa ya Measles, mumps na rubela. Dawa hili linapeanwa katika kiwango cha mililita .

Huyu katika upande wa kulia ni muuguzi ameshikilia sindano mbele yake ni mteja anayeonekana kuwa akona uchungu. Hii huenda ni baada ya kupata kudungwa au kupata chanjo la shindano. Muuguzi huyu ametoa miwani yake na kuweka katika shingo lake.

Huyu ni daktari na mteja wake. Daktari huyu anaonekana kuwa anashughulikia au kuchunguza mdomo wa mteja huyu kupata huenda kuwa akona hitilafu ya meno mbele yao ni picha ya karatasi iliyo andikwa kuwa, kuwa huru kutokana na ugonjwa wa meno.

Hili ni chupa ya dawa aina ya folic acid na iron . Dawa hii ina manufaa kwa mwili wa mtu akitumia manufaa mbalimbali kwa kuongeza nguvu, kuongeza kinga katika mwili, kumarisha afya ya ngozi, makucha na nywele na kuongeza kiwango cha damu katika mwili wa mtu iwapo mtu anaenda kutumia dawa hii.

Hapa ni shambani, ambapo pamepandwa mimea mchele au ngano. Katika mkono wa kushoto ni mkulima, ambaye ananyunyuzia dawa kwa mimea zake.

Hii ni dawa. Ambayo inatumika kwa minajili ya kutibu au kuzuia virusi vya ugonjwa ya measles , mumps na rubella .

Huyu ni muuguzi aliyevalia kofia nyeusi. Mteja amevalia kofia ya samawati, mteja huyu ameshikilia mtoto wake na muuguzi amempatia chanjo au dawa kupitia kwa mdomo wake hii dawa inaweza kuwa ni ya kuzuia ugonjwa fulani au kutibu ugonjwa fulani.

Hili ni chupa la dawa ya polio ,mbele yake ni sidano ambayo inatumika kudungia mteja au mgonjwa dawa hili. Dawa hili ni kiwango cha mililita kumi katika kila chupa.

Hili ni picha linaloonyesha wauguzi wawili na mtaji mmoja. Muuguzi mmoja anaonekana kumulikia mwingine katika mdomo wa mteja ambao huyo muuguzi mwingine huenda anamrekebishia meno ama anamuolea meno kwa ajili ya mtibabu.

Hiki ni kijisanduku ambayo ina beba dawa aiana ya vitamini. Katika kijisanduku hili kuna chupa tano za dawa ambayo kila chupa iko na kiwango au kiasi ya dawa mililita moja.

Hii ni mkono ambao umeshikilia dawa. Na huenda muuguzi anatoa dawa hio kutoka kwa chupa. Kwa minajili ya kumdunga mgonjwa au mteja wake.

Huyu ni daktari na mteja. Daktari huyu ako na kurunzi kwa kichwa chake. Hii inamaana kuwa huyu ni daktari wa meno au daktari wa macho. Ameshikilia kifaa fulani kana kwamba anamwelezea huyu mteja kitu au jinsi fulani, opereshieni fulani inayoenda kufanyika.

Hapa ni shambani, mkulima ananyunyiza dawa kwa mmea zake alizozipanda, dawa ile ya kuzuia wadudu ama vimelea vinavyo mazao au rotuba ya mimea.

Hawa ni wauguzi wawili muuguzi moja anakaa kupeana chanjo kwa nyuma yao ni bendera ama karatasi lilo andikwa pata chanjo kaa chonjo, hii inamaanisha kuwa kuna chanjo fulani ambayo inapeenua kukinga ugonjwa fulani.

Hawa ni wauguzi watatu na mteja. Muuguzi aliye mbele ameshikilia kifaa fulani ambayo huenda ni ya kutolea uchafu kutoka katika sikio la mteja huyu anayeonekana kuwa na uchungu.

Hii ni chupa la dawa ya vitamini. Dawa hii lina ubora kama vile kusaidia mifupa, kusaidia moyo, misuli na kusaidia kukinga mwili mzima kutokana na ugonjwa. Chupa hili lina tembe thelathini.

Huyu ni muuguzi wa meno. Kuna mteja mmoja ambaye anashughulikiwa, mteja huyu anakaa kuwa anaskia uchungu mingi, katika mdomo yake. Na hivyo anakaa kukasirika.

Hili ni chupa la dawa kwa jina ya Ghudatun. Dawa hili linatumika kupanua au kuongeza tezi ya uume. Dawa hili lina asilimia mia moja la ki asili

Huyu ni daktari . Mbele yake ni chupa za dawa kwa jina la bakta fight mixture . Daktari huyu anaonekana kua anafungua madawa hizo kutoka kwa vijisanduku ambapo vilikua vimewekwa baada ya kutengenezwa.

Hii picha linalowaonyesha wauuguzi na wateja. Mbele kuna mteja ambaye anaonekana kua na mawazo mengi. Pande wa kulia kuna wauguzi ambao wanashughulikia mgonjwa huku upande wa kushoto kuna wauguzi ambao wanaonekana kutengeneza bidhaa vifaa vinavyotumika katika wauguzi wa meno.

Pahali ambapo imetengwa kwa ajili ya matibabu ya dhaharura katika hospitali. Picha hili linaonyesha watu ambao wamevalia suti ya nyekundu, kuonyesha kuwa wale ni watu wa kikundi cha Msalaba Nyekundu, ambao wanasaidia watu waliopata ajali. Kati yao ni muuguzi na mtu ambaye amebebwa katika machela.

Hizi ni chupa za dawa. Chupa iliyo upande wa kushoto linaonyesha dawa kwa jina la Leoki. Dawa hili linatumika kwa ajili ya kuondoa maumivu kwa mwili. Nyuma ya chupa hizi ni muchoro wa mwili ya mtu ambayo kulia na kushoto yake iko na michoro ya mbafu ya mtu.

Ili ni kazi ya mkono na uchoraji ,ambayo inaonesha chungu na mchoro Fulani lenye uso yamtu Fulani mwenye masikio marefu zilizotegenezwa na kamutu .Mahali hapa panaonekana kuwa mahali pa uchawi ama shughuli za kishetani.

Huyu ni muuguzi, mbele yake ni mteja ambaye ameshikilia mtoto. Muuguzi huyu anamdunga mtoto huyu kwa mkono wake wa kulia. Hii ina maana kuwa mtoto anapata chanjo, ili kuzuia ugonjwa fulani au kutibu ugonjwa fulani ambayo mtoto huyu ako nayo.

Huyu ni muuguzi na mteja. Muuguzi huyu anakaa kuwa anashughulikia mambo ya mifupa na mazoezi nyinginezo mwilini. Muuguzi huyu ameshikilia mguu ya kulia ya mteja. Kwa hivyo huenda anamfanyia mazoezi au marekebisho katika mguu wake.

Huyu ni mwanamke ambaye anakaa kufanya usafi katika sehemu hii. Sehemu hili limekaa kuwa ni sehemu pa kutolea maji na limetoa tangazo kuwa kuna maji safi. Na hivi watu wanapaswa kutibu maji na dawa kabla ya kukunywa.

Huyu ni muuguzi na mteja. Muuguzi huyu anaonekana kumdunga sindano mteja huyu, ambaye anaonekana kusikia maumivu katika mwili wake ama katika sehemu ile ambapo amepewa chanjo ama amedungwa.

Hii ni mmonyoko wa udogo ambayo ni adhara linalotokana na mvua nyingi au maji nyingi yaliyofurika sehemu fulani. Upande wa kulia kuna watu ambao wengine wanakaa kuwa wanachukua picha ya kitendo kilichofanyika katika sehemu hili.

Picha inaloonyesha mama na mtoto, hii lina maana kuwa uenda baada ya mama kuzaa mtoto anapelekwa katika sehemu ya kinachoitwa chekechea cha watoto katika hospitali, ambapo mtoto aliye na kilo ya chini ama aliye na ugonjwa fulani katika umri wake mdogo anapelekwa.

Huyu ni muuguzi na mteja, muuguzi ameshikilia kurunzi kuchungulia meno kuangalia ingawa kuna shida ama kuangalia hali ya meno baada ya matibabu fulani.

Hao ni wafanyikazi au wenyeji wa nyumba hili. Wanakaa kuwa na shughuli ya kunyunyizia dawa katika nyumba hili. Hii ni kwa minajili ya kuzuia wadudu au vimelea ambayo zimeanza kiingia nyumba hili au kuzuia kusambaa kwa wadudu kama vile mbu.

Hao ni wauguzi wawili. Wauguzi hao wanasaidiana kuekelea ama kutoa kitu iliyoko upande wa kushoto juu. Hii inaweza kuwa kwa minajili ya oparesheni fulani Kwa wateja ama ivo kuhifadhi tu iyo bidhaa apo.

Huyu Ni dakitari ambaye anaonekana kuwa ameshikilia ama anamfunika mtoto hii Ni huenda Ni baada ya kumshughulikia au kumpea matibabu mbele ya daktari huyu ni mashine ya kupea mtoto joto.

Hili ni dawa kwa jina la Azithromycin ambalo linaenda kwa jina ingine Azomax. Dawa hili ni tembe yenye milligram mia tano. Pakiti hii iko na tembe sita.

Hao ni madaktari saba. Madaktari hao wanaonekana kufanya oparesheni fulani katika mgonjwa na hivyo wamefurika mahali ambapo oparesheni hilo linaendelea ili kuangalia hasaa shida ama kiini kilichomleta mteja huyu katika hospitali ili kufanyiwa oparesheni hiyo.

Huyu ni daktari. Daktari huyu anaonekana kushikilia kifaa fulani kilichoko mbele yake. Nomo cha daktari huyu ni tarakilishi ambayo hutumika kuangalia hali ya mgonjwa akiwemo hospitalini.

Huyu ni daktari na mteja. Daktari anaonekana kuwa kuna oparesheni au kazi funani anacho Fanya katika maskio ya mteja huyu. Mteja huyu anaonekana kutabasamu hii ni uenda ni kutokana na hudumu anayopata katika sehemu hapa.

Hawa ni polisi watatu au chifu watatu, upande wa kulia Kuna mtu Mmoja asiye sare upande mwingine wa kushoto Kuna watu wawili wao pia hawana sare, hii inaonekana kuwa huenda ni wasimamizi wa secta ya polisi ama wanakujia jambo Fulani katika ofisi hili.

Huyu ni daktari na mteja wote wamevalia barakoa. Daktari anaonekana kupatiana chanjo kwa mteja huyu ambaye anaonekana kuwa anahisi uchungu mwingi katika mwili wake au katika sehemu ambapo amepata sindano.

Hili ni nyumba la jamii ya kimasai kwa aina ya manyatta ,pahali hapa nje ya nyumba hili panakaa kua mafuriko ya mali. Hii inaweza kua inatokana na mvua kubwa inao endelea.

Hawa ni madaktari wawili. Daktari aliye mkono wa kulia wa mteja huyu anaonekana kua anafanya oparesheni fulani katika mdomo wa mteja huyu. Daktari aliye mkono wa kushoto wa mteja huyu anaonekana kua anasaidia daktari mwenzake kummulikia katika mdomo wa mteja huyu.

Huyu ni mwanamke ambaye ameshikilia kibuyu, mwanamke huyu anatega maji. Mwanamke huyu anaonekana kuwa na furaha hii kutokana na tabasamu aliyo nayo, nyuma yake kuna nguo ambazo zimeanikwa nyuma ya nguo hizi ni manyumba zilizo jengwa na mabati.

Huyu ni muuzugi aliye katika suti ama nguo za oparesheni. Hii inaonekana kuwa anataka kufanya oparesheni fulani kwa mgonjwa ama ametoka kumaliza shughuli ya oparesheni kwa mgonjwa. Mbele yake kuna meza ambapo kumewekwa chupa la madawa.

Hawa ni wauguzi watatu ambao wameshikilia sanduku fulani lililoandikwa Zipline na yenye alama ya chanya. Muuguzi aliye katika upande wa kushoto anaonekana kuwa na furaha nyingi. Muuguzi aliye katikati anaonekana kushughulikia jambo fulani ambalo anaonyeshwa na muuguzi aliye upande wa kulia.

Hawa ni wauguzi wawili. Muuguzi aliyelala anaonekana kuwa na ugonjwa na glavu ya hewa katika mwili wake. Ina vivyo kusaidiwa kwa hewa ya hospitali ili kuisukuma damu katika mwili yake.

Hawa ni wauguzi wawili wanao onekena kushughulikia watoto wawili mbele yao. Nyuma yao ni watoto wawili ambao pia wamelala. Watoto hao katika mkono Wa kushoto wanaonekana kuwa na upungufu kiasi.

Huyu ni mkulima au mfanyikazi katika shamba. Mkulima huyu ananyunyizia dawa kwa mimea yake. Hii ni kwa minajili ya kuzuia ugonjwa fulani katika kuiharibu mimea yake.

Hawa wafanyakazi au mkulima anayeonyeza dawa katika sehemu hiki kinachokaa kuwa ni chumba au ni pahali pa kuhifadhi bidhaa zake. Hii ni kuzuia wa vimelea au wanyama wanaweza kuingilia na kuharibu bidhaa ambazo zimeegeshwa hapa.

Hii ni moto ambao inaonekana kuungua au kuteketeza msitu, moto hili huenda limeletwa na waundaji wa misituni au mtu aliye tumia sigara katika msitu huu.

Huyu ni gavana wa Narok County , Patrick Ole Ntutu, ambaye anaonekana kuwa ametembelea wenyeji wake katika kaunti ya Narok kwenye hospitali. Miongoni mwao ni mlinda usalama ambaye amesimama nyuma ya gavana.

Hii ni mikono miwili, mikono mikubwa wa kulia umeshikilia kalamu inayoonekana kumwekea mtoto dhibitisho fulani kuonyesha kuwa, amepata kitu fulani huenda ni chanjo ama matibabu fulani ama ni zawadi ama kitu fulani inayopeanwa.

Hili ni tangazo la sabuni inayotokana na utafiti wa tiba uliofanywa. Sabuni hili linaonekana kuwa na nguvu ya hali ya juu mtu anapoitumia.

Hapa ni hospitali, sehemu ya upasuaji, katika sehemu hili, kuna madaktari watano ambao wanakaa kuangalia kitu fulani, katika tarakilishi lao.

Hili ni chupa lenye dawa ya vizuri ya measles, mumps na rubella . Chupa hili lina dawa ya kiwango ya millilitre ishirini, nyuma yake kuna sindani ambayo huenda lilitumika kudungia mguu chanjo .

Hao ni wanaume wawili ambao wamesimama mbele za choo za shule ya upili. Wanaume hao wanakaa kuzungumzia vitu mbele yao ni mahali ambapo pa kunawa mkono baada ya kutoka kwa choo.

Daktari wanaendelea na shughuli zao, wanang'ang'ana kumshighulikia muuguzi uku akiwa amelazwa katika kitanda cha hospitali.

Hii ni chupa za dawa. Chupa tatu zilizoko upande wa kulia yenye imeandikwa kwa jina ya mtikiti. Hili dawa lina uwezo wa kusaidia nguvu za kiume. Chupa zilizo upande wa kushoto limeandikwa dawa kwa jina la mgogo.

Mtoto amelazwa kwenye kitanda ya hospitali. Huku daktari anampea chanjo kupitia mdomoni. Mama amesimama kando akiwa anamwangalia mtoto waki.

Kuna mafuriko ambapo kijana moja na mzee tunawaona kwa ukaribu wakiwa ndani ya maji, mbele yake kuna watu pia wanatembea ndani ya maji, Kuna mbuzi zime simama kwenye jengo moja.

Daktari anaendelea na shughuli zake za kawaida, huku akiwa na dawa kwenye chupa na sindano. Anaijaribu kuiweka dawa kwenye sindano, wauguzi wamesimama kule kando yake.

Huyu ni muuguzi na mwanamke ambaye ameshikilia mtoto. Mtoto wake anapata sindano na anaonekana kulia mama huyu pia anatoa hisia za kuskia uchungu.

Haya ni machungu, amabyo linasimamisha kudhibitisha kuwa, jambo maalum katika jamii maalum, kwa jamii zingine hizi chungu zinatumika kuwekea maziwa. Kwa jamii zingine zinatumika katika sherehe ama hafla fulani ki mila yao.

Huyu ni muuguzi wa meno, na mteja wake. Muuguzi huyu anakaa kufanya ama kuonea meno mteja wake. Mteja wake anaonekana kuwa hasira ama kukasirika kutokana na huenda anaskia uchungu mwingi mwilini mwake.

Hapa ni sehemu ambapo panaonekana kuwa kuna mmomonyoko wa udongo. Hii inaweza kuwa imetokana na mvua mwingi. Sehemu hii kundi la watu ambapo wamekuja kuangalia hasa nini kinachosababisha mmomonyoko wa udongo katika sehemu hii.

Hili ni picha linaloonyesha chupa mbalimbali zenye tembe za dawa aina ya vitamine ambazo zinatumika kuleta kinga mwilini ama kuongeza kinga katika mwili ya binadamu. Mbele yake ni tembe ambazo ni maonyesho ya kile kilicho ndani ya hizo chupa.

Huyu ni mkulima ama mfanyikazi ambaye ananyunyizia dawa katika mimea zake. Hii ni kwa ajili ya kuzuia ugonjwa fulani ambao inaharibu mazao ya bidhaa ama mimea zake.

Hawa ni wauguzi wawili na mteja mmoja ambaye ameleta mtoto wake kupata huduma za kiafya, mbele yao ni mama mmoja ambaye huenda ako na cheo katika sekta ya kiafya ,ambaye anafanyia mtoto utafiti kwa mdomo kuangalia huenda anamea meno ama kama ako na shida katika mdomo wake.

Huyu ni daktari wa mtoto anayekaa kwenye kiti au mgonjwa katika hospitali hii. Daktari huyu anaonekana kutengeneza kitu fulani katika meza yake. Chini ya meza kuna ndoo ya rangi ya samawati na kiti kilicho kando yake. Katika upande wa kulia kuna kitanda.

Hawa ni madaktari wawili na mteja mmoja. Daktari aliye upande wa kulia anakaa kufanya oparesheni fulani katika mdomo wa mteja huyu. Daktari aliye upande wa kushoto anakaa kutabasamu hii ni uenda kutokana na oparesheni ambayo daktari aliye mkono wa kushoto kulia ameifanya.

Hili ni chupa lenye dawa aina ya iron ambayo linatumika, kuongeza kiwango cha damu katika mwili. Hili chupa likona tembe mia moja. Na kila tempe liko na uzito wa miligramu sitini na tano.

Hapa ni sehemu pakunawa mikono, hii inamaana Kua Ni nje ya hoteli ama sehemu tu yoyote iliyotengwa ili mikono inawe baada ya kutoka Kwa shughuli flani au baada ya kutoka choo

Hii ni chupa la dawa inayozuia virusi vya misuli na rubela. Mbele ya chupa hili ni shindano ambalo linatumika kupeana dawa hili kama chanjo ama kumdungia mteja au mgonjwa.

Huyu ni daktari na mteja ,daktati huyu amekaa kumuweka mgonjwa katika sehemu ama upande ambapo daktari huyu anataka mgonjwa akuwe kwa hali ya kupiga picha ya matumizi ya kuchunguza ni ugonjwa gani ama ni tatizo gani mteja huyu ako naye.

Hawa ni wanawake wawili, aliyekatika mkono wa kulia. Amevalia barakoa na ameshikilia kipasa sauti, kumaanisa kuwa, huenda anapeana tangazo fulani kwa wananchi.

Haya ni tembe aina ya ( Demeter lumefaltrine) .Ambazo zinatumika kwa ajili ya kutibu au kuzuia magojwa aina ya Malaria ambayo inaletwa na madudu kam vile umbu.

Huyu ni mtoto ambaye ameshikilia na watu watu wawili. Mbele yake ni mwanamke ambaye huenda ni mamake ama mfanyakazi anayewasaidia. Nyuma yake ni mwanaume ambaye ameshikilia nguo zake hii ni kwa ajili ya kumfunza mtoto kutembea.

Hii ni chupa la dawa kwa jina ya Albaa Mujarrabu. Hii dawa linasaidia kuongeza mbegu ya kiume, kuondoa ganzi kwenye uume na kukupa hamu ya kurudia tendo la ndoa kwa mwanaume.

Huu ni mkono wa mtu ambao ameshikilia chupa yenye dawa ya virusi ya measles, mumps and rubella .Upande mwingine katika mkono wake ameshikilia sindano hii ni kwa minajili ya kuwa ameenda kupatiana chanjo la dawa hizi kwa mteja wake.

Hii ni barabara ambapo imefurika na maji. Hii inaweza kuwa ni kutokana na mvua kubwa. Katika barabara hili kuna mtu anayeendesha pikipiki lakini anaonekana kuwa amezidiwa na maji haya. Mtu huyo anasaidiwa kusukuma pikipiki na mtu mwingine.

Hili ni gari aina ya ambulensi ambalo linatumika kwa dharura za matibabu. Katikati mwa gari hili ni kitanda ambacho kinatumika kwa kulaza mgonjwa. Mbele yake ni kiti ambacho daktari au muuguzi hukalia anapompeleka mgonjwa huku wakimpatia huduma za kwanza.

Hawa ni madaktari watatu na mteja mmoja. Daktari aliye mbele ameshikilia kifaa fulani ambacho ni cha kutolea uchafu katika sikio la mteja. Daktari aliye nyuma ya mteja amevalia shati lililoandikwa "Hii ni siku ya masikio duniani."

Huyu ni muuguzi ambaye ameshikilia sanduku fulani ya kutumiwa kwa ajili ya kubeba madawa. Mahali hapa panaonekana kuwa na maji na hivyo huenda kuna usambazaji wa ugonjwa la malaria na hivyo muuguzi huyu anaenda kupeana chanjo ama madawa ya kuzuia ugonjwa wa malaria.

Hapa ni darasani mwalimu amesimama mbele ya wanafunzi wanafunzi hawa wameketi madawati wkikaa wanafunzi watu watu.

Hawa ni mfuriko wa wadudu katika sehemu fulani. Upande wa kulia kuna mtu ambaye ameshikilia anaonekana kushikilia neti fulani kuonyesha kuwa kuna nia ya kushika hao wadudu.

Huyu ni mteja anayepata chanjo ama sindano ya kuzuia ugonjwa fulani ama ya kutibu ugonjwa fulani, nyuma yake ni wateja wengine ambao wamepanga laini, hii ni huenda kwa shughuli ya kupata chanjo pia.

Huyu ni muuguzi na mteja aliyelalia mgongo wake. Muuguzi huyu anakaa kuwa anafanya oparesheni fulani katika mdomo wa mteja. Muuguzi huyu huenda anamngolea meno mteja huyu. Mbeleni mwao ni tarakilishi.

Hii ni dawa aina ya azitramahovia ambayo ni Tengo tengo moja zona mizani wa uzito wa miligramu mia Tano pakiti moja hiko na dawa hamsini.

Hawa ni wadudu fulani kwa jina la vipepeo. Wadudu hawa hutokelezea kwa muda fulani au kuashiria jambo fulani linaenda kutendeka kama vile zamani ilikuwa inatumika kuonyesha kuwa huenda mvua inaenda kuanza ama mvua imefika mwisho.

Hili ni sanduku lenye dawa aina ya azithromycin. Tembe moja kwa dawa hizi iko na milligramu mia tano. Kijisanduku hili limebeba tembe sitini.

Hawa ni watu wawili. Nyuma yao ni ngombe aliyekufa .Hii huenda ni ukame ambao unaonyeshwa na mawe yaliyojaa sehemu hiyo. Mbele yao ni mti ambao inaonekana kuwa linaenda kukauka hii ni kwa sababu huenda kuna ukame nyingi katika sehemu hii.

Hawa ni kikundi cha madaktari na wateja. Daktari aliye mbeleni ako na kurunzi kwa kichwa yake na anakaa kuwa anatafsiri jambo fulani kutokana na kifaa ambacho ameshikilia katika mikononi mwake.

hao ni madakitari wawili kwa mteja dakitari aliye katika upande wa kuliawa mteja huyu ananaonekana wakikorofiana dakitari aliye mkono wa kushoto naonekana kusaidia daktari mwingine katika mkono wa mteja

Hizi ni chupa za dawa. Chupa ilioko katika upande wa kushoto, ni dawa kwa jina Leokot. Dawa hili linatumika kwa ajili ya kupunguza au kuondoa maumivu katika. Nyuma ya picha hizi ni mchongo wa mwili ya mtu ambayo kando yake ni mchoroo wa mbavu za mtu. Hii linaamanisha kua linatoa uchungu katika mbavu ya mtu.

Huyu ni muuguzi na mteja. Muuguzi amekaa katika upande wa kichwa wa mteja na aakaa kana kwamba anamuuliza maswali au jinsi anavyoendelea kuafya. Mteja huyu amevalia miwani. Hii inaonekana kuwa oparesheni inayofanywa huenda inatoa vitu ambavyo vinaeza ingia katika macho ya mteja.

Huyu ni mtu ambaye amesimama nje ya nyumba hili ambalo inaonekana kuwa ni chao. Mtu huyu amejisaidia kutembea kwa kutumia chuma fulani. Hii inamaana kuwa huenda mtu huyu ako na ulemavu fulani katika mguu yake. Nyuma yake kuna ndoo iliyowekwa juu ya ukuta.

Hii ni jengo ama hospitali ya kushughulikia mambo ya meno sehemu hii ni pahali pa kupokea wateja mbele ya nyumba hili amesimama mwana dada mmoja ambaye anaonekana ana furaha na tabasamu aliyo nayo.

Huyu ni mwanamke ambaye ameshikilia mtoto wake, hii ni kuwa huenda ni baada ya kujifungua, kuwa mwanamke huyu anaonekana kuwa na furaha nyingi, naonaa tabasamu anayo usoni mwake,

Hizi ni chupa za dawa za measles and hii dawa inapeanwa kuzuia ugonjwa hiyo ama kujikunga kutokana na ugonjwa hiyo hili linapeanwa chanjo mmoja kwa kiwango ya milimita nusu.

Huyu ni mkulima katika shamba lake ambapo amepanda mmea aina ya viazi, mkulima ananyunyizia dawa kwa viazi wake ili kuzuia wadudu wanaoharibu mazao ya viazi.

Hili ni moshi linatokana kuwa kwenda kuna kitu fulani au kuna msitu ambayo imechomeka. Watu wanakakua wanaelekea katika sehemu hilo yenye kitendo cha uongozi.

Huyu ni daktari na mgonjwa aliye katika kitanda. Daktari huyu ni kama anafungua blanketi ya mgonjwa huyu. Hii ina maana kuwa huenda daktari anataka kufanya uchunguzi fulani katika mwili wa mgonjwa huyu, ambaye anaonekana kama amelala.

Huyu ni muuguzi muuguzi huyu amevalia barakoa, mebele yake ni tarakilishi muuguzi huyu anaonekana kuwa anafanya usafi kwa bidhaa ama vifaa zinazotumika katika oparesheni au kusaidia wagonjwa.

Hizi ni chupa zenye dawa ya kuzuia ugonjwa kwa jina ya Yellow Fever . Mbeleni mwa chupa hizi ni sindano ambao huenda ukatumika kwa kuchanja ama kupeana dawa hiyo kwa mgonjwa.

Hawa ni wauguzi wawili ambao wanakaa kuwa wanafanya tendo fulani kwa mtoto ambayo amewekwa katika mashine ya kuongeza joto hii ni kwa baada mto huyo amezaliwa au mtoto huyo alikuwa na shida fulani kiafya.

Hawa ni watu watatu ambayo wanaonekana kuwa ni familia inayohusisha baba, mama na mtoto chake. Hii inaonekana kuwa mama yuko hospitali na hii ni baada ya kujifungua mtoto ambaye ni kijana au mume wake amemshikilia.

Huyu ni muuguzi na mteja. Mteja ameshikilia mtoto wake, muuguzi huyu anaonekana kuwa anapatiana dawa fulani kupitia kwa mdomo wa mtoto huyu. Hii ni kuwa ni kumkinga mtoto huyu kutokana na ugonjwa fulani au kumtibu mgonjwa fulani anayo mtoto huyu.

Hawa ni madaktari wawili na mteja mmoja. Daktari aliye katika mkono wa kulia anaonekana kufanya operesheni fulani katika mdomo wa mteja huyo. Daktari aliye mkono wa kushoto anaonekana kusimama na kutazama operesheni ambayo inaendelea.

Haya ni magari katika barabara, barabara hili linakaa limefurikwa na maji hii inaonyesha kuwa kuna mafuriko ya maji, ama mvua imenyesha kupita katika kiwango fulani katika sehemu hili.

Hizi ni madawa zilizoko katika chupa, dawa zingine ni tamu, hapa inaeza kuwa ni hospitalini ama, ni sehemu fulani pa kuuzia madawa.

Hili ni kikundi cha watu ambao wamezunguka gari fulani ambalo linaonekana kufunjika funjika. Hii ni huenda ni baada ya ajali kutendeka. Upande wa kulia nyuma ya hawa watu pamesimama gari ambalo linatumika kubeba mafuta ya petroli.

Hili ni jumba la ghorofa ambalo limebomoka au limebomolewa. Hii huenda ni kwa hajali ya kuwa haikujengwa kwa njia inayofaa au limebomolewa kwa minajili ya shughuli nyingine. Mbele ya ghorofa hili pamesimama mtoto mmoja anayeonekana kuwa ni mfulana akitasamu sehemu nyingine.

ili ni choo la wananchi, mlangoni kuna mtu ambaye huenda anaenda kujisaidia ama huenda ni aliye ajiriwa kusimamia hili choo.

Huyu ni daktari na mteja, mteja anakaa ameshikilia mtoto wake, hii ni kwa ajili ya kupata shindano ama chanjo fulani ya kuzuia ugonjwa fulani ama ya kutibu ugonjwa fulani aliye nayo.

Huyu ni muuguzi ambaye amesimama mbele ya wanawake fulani wanaoonekana kuvalia shuka ya jamii ya kimaasai, huenda hawa watu wanatoka katika jamii ya kimaasai na muuguzi huyu anawaeleza jambo fulani, huenda ni kusambaa kwa ugonjwa fulani au muuguzi huyu anataka kuwapea chanjo fulani ya kuzuia ugonjwa fulani.

Hili ni sanduku lenye dawa aina ya pheromax ,dawa hili linatumika kuongeza kiwango za damu katika mwili ya binadamu. Sanduku hili liko na tembe thelathini.

Huyu ni daktari na mteja wake, daktari huyu anakaa kua anahoji mteja huyo hili kupata ni nini hasaa kiini kilichomleta katika hospitali yake. Katika meza iliyo mbele mwa daktari ni chupa la dawa.

Huyu ni muuguzi na mteja. Muuguzi huyu anapatiana chanjo kwa mteja, hii ni kwa ajili ya kutibu ama kuzuia ugonjwa fulani ambayo huenda inasambaa katika sehemu ile.

Huyu ni muuguzi. Muuguzi huyu ameshikilia chupa ya dawa katika mkono wake wa kushoto. Mkono wake wa kulia ameshikilia shindano anaonekana kuwa anaivuruta dawa kutoka kwa chupa pia katika mkono wa kushoto ameshikilia kifuniko cha sindano.

Hapa pana mawe, kuna mti ambao unakaa unakauka, chini kuna vichaka ambazo pia inaonekana kukauka. Juu kuna mawingu kiasi, ambayo inaashiria kua jua ni kali na kua ukame umezidi ambao umeletea mti kukauka.

Huyu mtu ni mfanyakazi anayeonekana kunyunyizia dawa katika sehemu hili. Hii inaweza kuwa ni kutokana na usambazaji wa ugonjwa fulani ama kuna wadudu fulani ambao wanakinga manyumba zao kwa sehemu hili ambapo hapahitajiki kuwepo.

Mhudumu wa afya yuko katika mahabara. Yuko na mgonjwa, anajaribu kupima kufanyia uchunguzi.

Huyu ni muuguzi na mteja wake. Muuguzi mteja Wake wanakaa kuwa na furaha kutokana na tabasamu walio nao . Muuguzi huyu anakaa kuwa anachukuwa historia Fulani kuhusu magojwa ama kitu Fulani kutoka kwa mteja.

Hawa ni madaktari wawili na mteja mmoja. Daktari aliye mkono wa kushoto wa mteja huyu ameshikilia kifaa fulani ambacho kinaonekana kua ni ya kutolea uchafu fulani ulioko katika maskio. Daktari aliye mkoni, nyuma ya mteja huyo anaonekana kua anasaidia daktari mwingine kufanya shughuli hiyo

Huyu ni daktari na mteja, daktari anaonekana kuwa anafanya uchunguzi Fulani katika macho ya mteja ili kubaini ni tatizo gani aliyokuwa nayo mteja huyu.

Huyu ni muuguzi, muuguzi huyu ameshikilia mtoto, hii ni kwa ajili ya huenda anafanya uchunguzi fulani katika mdomo ya mtoto huyu. Muuguzi huyu anaonekana kuwa na furaha.

Hii ni picha inaloonyesha magari ambayo yanapita katika njia au barabara ilio upande penye mafuriko ya maji. Huku kando kando kuna watu wanaopita wakiwa na vizuia mvua. Hii linaonyesha kuwa hii sehemu ina mvua mingi.

Hili ni chupa lenye dawa ya virusi vya measles, mumps na rubella . Chupa hili lina dawa kiwango ya mililita ishirini. Nyuma ya chupa hili kuna sindano ambayo, linatumika kupeana chanjo au kudunga wagonjwa au wateja dawa hizi